Pesa ni kitu nzuri katika maisha kila mtu akitumia pesa yake vizuri anafaa kuwa ako na maisha nzuri katika wengine na hapo ndio utamjua mtu kama ako nayo tayari na ukiwa uko na pesa nyingi sana tumia vizuri.